Hii ni nyumba ndogo au kibanda kilichojengwa kwa miti na majani ya mnazi. Kuta na paa zimetengenezwa kwa kutiumia nyanzo hizi asili. Nyumba hiyo ipo kwenye mchanga labda kando ya ufukwe wa bahari. Hali ya nyumba inaonekana ya zamani au iliyochakaa.

Raru nyingi zilizojazwa na oveni za microwevu za aina ya rangi tofauti zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Baadhi ni nyeusi, nyingine za fedha, zikionyesha changuo mbalimbali kwa wateja.

Mahali pa kupumzikia au mkawa wa nje. Kuna meza ya kioo na viti viwili vikiwa chini ya mti mkubwa mwenye majani mengi. Upande wa mbali kuna ishara mkubwa yenye orodha ya menu na nyuma yake kuna miti mingi na uzio mweupe.

Mahali pa kupumzikia au mapumziko karibu na bahari upande wa kulia kuna barabara ya mbao na uzio mweupe wa mti imeelekea kwa jengo lenye paa la nyasi, upande wa kushoto kuna miti ya na vichaka vyenye majani mabichi.

Rafu za bidhaa mbali mbali, upande wa kushoto kuna rafu zenye paketi nyingi za peremende za rangi mbali mbali, upande wa kulia kuna rafu za chipsi. Sakafuni inaonekana kuna na mchoro wa rangi ya kijivu na nyeusi .

Maandhari ya ufuo wa bahari wakati wa jua linapokaribia kuzama. Mwanga wa jua unaangaza juu ya maji na kuunda mngao kwenye uso wa mchanga. Mawimbi ya bahari yanakuja ufukweni na povu linaonekana wazi, mbali kidogo kwenye ukingo wa maji kuna mtu mmoja akitembea akifurahi utulivu wa mazingira.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe. Mbele kuna miundo mbalimbali ya mbao na miti iliyotengenezwa kienyeji. Nyuma kuna miti mikubwa ya kitropiki na pia jengo refu la ghorofa.

Bango kubwa lililoandikwa the Mosque of Jesus Christ, Son of Mary, kwa kiingereza na Kiarabu, bango hili limefungua katika eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa uwanja au wa ardhi tupu, nyuma ya bango kuna baadhi ya mti na majengo machache. Mwanaume mmoja amevaa shati jeupe na suruali ya kahawia anasimama karibu na bango hilo na anaonekana akionyesha kwa kidole chake.

Hii ni jengo yenye kuta nyeupe na paa la nyasi. Mbele ya jengo kuna nyasi ya kijani na miti ya migomba. Njia ya mawe inapita pembeni mwa bustani na kuna mawe yaliyopangwa kwa umaridadi.

Kundi la watu wakiwa kwenye uwanja wa mchezo au ukumbi labda wakati wa hafla ya michezo au kisiasa watu wengi wamevaa mavazi mekundu na baadhi yao wanashangilia au kupiga makofi mtu mmoja ameshikilia bendera ya Kenya na anaionyesha juu kifahari.

Foleni ndefu ya magari makubwa ikiwemo malori na magari ya kubeba mizigo. Magari haya yamesimama kwenye barabara kuu na inaonekana kama trafiki imesimama.

Msikiti mkubwa mweupe mwenye minara miwili. Msikiti huu una madirisha na milango mingi na unaonekana kuwa na usanifu wa kipekee. Mbele ya msikiti kuna barabara na kando ya barabara, kuna safu ya kaburi au mawe ya makaburi yakiwa yamepangwa.

Mwalimu muislamu akiwafundisha wanafunzi darasani mwalimu ameekelea ubaoni akielezea kwa kidole maandishi ya kiarabu, wanafunzi wamekaa mbele ya mwalimu akiwa wamevaa kofia za kiislamu na wanasikiliza somo lao kwa makini.

Wanasiasa au viongozi wakiwa wamesimama mbele ya bango kubwa lenye maandishi chungwa house na picha kiongozi wao. Mbele yao kuna kiongozi mmoja anayezungumza kwenye kinasa sauti kilicho na nembo ya ODM. Wanasiasa wengine wamesimama nyuma yake, wengine wakiwa wamevalia suti na wengine wakiwa wamevalia kofia ya kidini.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe na mchanga uliotulia mbele ya picha kuna boti ndogo iliyogeuza kichwa chini yenye rangi ya blue na nyeupe, karibu na boti upande wa kushoto kumesimama mwanaume mmoja aliyevaa shati ya blue na kofia.

Jiji liko karibu na maji. Katikati kuna daraja refu lililovuka mto au bahari likiwa na magari mengi. Pembeni mwa daraja kuna jengo refu la ghorofa ambalo linaonekana bado linaendelea kujengwa. Upande wa mbali kuna kijiji lenye majengo mengi likiwa limezungukwa na milima.

Msikiti wa zamani wenye rangi ya manjano ukiwa na mnara mrefu mwenye umbo wa konu. Msikitini huo una dirisha ndogo na benchi la kukaa mbele yake. Majengo mengine yamezunguka msikiti huo na kuna nguzo na nyaya za umeme juu.

Hii ni rundo kubwa ya vitambulisho vya taifa. Vitambulisho hivi vinaonekana kuwa vya Kenya, vimepangwa kwa wingi katika makatoni kadhaa. Kila rundo la vitambulisho vimefungwa pamoja tayari kusambazwa.

Barabara ya lami, iliyo na unyevunyevu. Pengine baada mvua. Upande wa kushoto na wa kulia wa barabara kuna nyasi za kijani kibichi na miti mingi. Kuna ishara ndogo ya barabara, ingawa maandishi hayakai kuonekana wazi. Kuna ukuta wa mawe na miti mirefu nyuma.

Sanamu ya mwanaume, iliyopambwa kwa nguo za rangi ya dhahabu na shada la maua na rangi ya chungwa na nyekundu shingoni. Mwanaume huyo amevaa kilemba cha rangi ya kijani na dhahabu kichwani na anaonekana ameketi kwa utulivu.

Huku ni ndani ya ofisi ya uhamiaji. Mbele kuna mwanaume aliyevaa suti na kofia nyeusi akiwa amesimama mbele ya dirisha la kaunta. Juu ya dirisha, kuna nambari nne na mahandishi Immigration Officer na Passport Application. Nyuma ya dirisha afisa wa uhamiaji anayehudumia ikionyesha mchakato wa maombi na paspoti.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika mbele ya jengo linaloonekana kama kanisa. Jengo hilo limejengwa kwa mabati na juu ya mlango kuna bango lenye maandishi ground of God's gospel. Watu wamefurika mbele ya mlango wakionyesha kuwa kuna tukio au mkusanyiko muhimu unaofanyika.

Ndege ndogo yenye propela mbili, yenye rangi nyeupe na mistari nyekundu, ikiwa imesimama kwenye lami ya uwanja wa ndege. Maneno jambo jet.com yameandikwa kwenye upande wa ndege. Ndege hiyo inaonekana ikiwa imetulia, labda ikisubiri abiria ama ikijiandaa kuruka.

Safu ya majiko ya kisasa yanayotumia gesi na oveni. Majiko hayo yamewekwa ndani ya duka la bidhaa za nyumba. Baadhi ya majiko yana lebo ya zinazoonyesha bei au mapunguzo. Nyuma yao kuna tangazo la bidhaa za Samsung.

Boti nyeupe ikiwa imetia nanga kwenye maji ya ufuo wa bahari. Kwenye upande wa boti, yameandikwa maneno; Tropic Water Sports. Mtu mmoja anaonekana akiwa karibu na boti labda amejiandaa kwa shughuli za maji.

Huu ni mkutano wa kisiasa. Mbele kabisa kuna watu wawili muhimu mwanasiasa anayejulikana saana Raila Odinga amevaa suti ya mistari na mwanasiasa mwingine amevaa kofia ya machungwa na fulana nyeusi akipunga mkono. Wote wawili wamesimama mbele ya mikrofoni na bendera ya chama cha odm inaonekana nyuma yao. Umati wa watu wenye kofia za machunggwa unazunguka wakionyesha unganifu mkono.

Eneo la nje ya jengo la kisasa, labda duka au jumba la biashara. Lenye sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia. Upande wa kulia kuna ukuta wa kioo wenye bango kubwa la matangazo, linaloonyesha picha za watu waliofanyiwa matibabu ya spa au masaji.

Wanaume wawili, mmoja akiwa karibu na kamera akipiga selfie na mwingine nyuma yake akionyesha ishara za vidole na amevalia kofia. Wote wawili wanaonekana wakiwa na tabasamu wakifurahia. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu wakiwa kwenye viti vya uwanja wa michezo.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe na bahari tulivu, kuna mawimbi madogo yanayofika ufukweni, Kando ya ufuo kunamiti ya minazi na mimea mingine ya kitropiki na pia kuna mtu mmoja akitembea ufukweni.

Matatu yenye rangi ya kuvutia, yenye michoro ya zambarau na waridi ikiwa imepaki nje. Imeandikwa, "Remi" juu ya kioo cha mbele, na "Dude Bora" kwa herufi kubwa mbele ikiashiria jina ya matatu au msanii.

Hii ni mimea inayostawi vizuri kwenye ufukwe wa mchanga, mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi na maua madogo ya zambarau. Inaonekana kama Beach Morning Glory , ambayo mara mingi hupatikana katika maeneo ya pwani.

Huku ni ndani ya duka, ikionyesha rafu zilizojaa vifaa vya kuchezea. Kwenye rafu hizo kuna magari, ndege, na vitu vingine vya kuchezea, vilivyopangwa vizuri.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa mazoezini. Wachezaji wengine wamevalia jezi za samawati na wengine wamevaa fulana zenye rangi tofauti kama njano na pinki.

Meli kubwa ya kifahari inaonekana kutoka nyuma, ikisafiri baharini, meli hiyo inaonekana kuwa kubwa sana na ya giza, kuna mtu aliyevaa koti la maisha ya rangi ya chungwa na barakoa nyeupe, akitazama meli.

Ufukwe mzuri wenye mchanga mweupe. Kwenye ufukwe kuna majani ya mimea ya bahari. Upande wa kushoto kuna kibanda kidogo kilichofunikwa na majani, kilichojengwa kando ya miti ya minazi. Nyuma ya ufukwe kuna misitu mingi ya miti ya minazi. Anga inaonekana kuwa na mawingu lakini inaonekana ni siku ya joto.

Lango la kuingia kwenye hoteli ya kifahari. Katikati kuna bango kubwa lenye maandishi, "Diani Reef Beach Resort and Spa". Bango hili limezungukwa na maua na mimea iliyopandwa vizuri. Pembeni kuna bendera nyingi yenye maandishi, "Go Kenya". Nyuma ya bango hilo, kuna miti mingi na mimea mingi, ikionyesha mazingira ya tropiki na yenye utulivu.

Hii ni eneo ya bandari ambapo kuna boti nyingi zilizoelekea ufukweni. Kuna boti mbili kubwa, moja ikiwa na rangi ya buluu na nyeusi, na nyengine ikiwa na rangi nyeupe, zikiwa zimeunganishwa dhati ya saruji. Chini yao kuna boti ndogo kama za uvuvi.

Mawimbi madogo yanavurugika na kuja ufukweni yakionyesha nguvu wa bahari. Mbali kidogo kwenye maji, kuna boti ndogo ya uvuvi au watalii. Hali ya anga ina mawingu meusi na meupe yaliyochanganyika, ikionyesha huenda jua lilizama au hali ya hewa inabadilika.

Cheti cha kuzaliwa kutoka Republic of Kenya kikiwa na kichwa certificate of birth . Taarifa muhimu kama vile jina, tarehe ya kuzaliwa na wilaya imefichwa lakini inaonyesha kuwa kuzaliwa kulifanyika Kiimbo west.

Mandhari ya ufuo wa bahari, labda katika eneo la mapumziko, kuna paa la nyasi la jengo, likifuatwa na eneo la wazi lenye viti na meza; labda ni mkahawa au sebuleni ya wazi. Miti mingi ya minazi inaonekana ikitengeneza kivuli. Nyuma ya miti kuna bahari safi yenye rangi ya blue. Anga ni safi na ina mawingu meupe kidogo.

Treni ina rangi nyekundu na nyeupe na ina mabehewa mengi. Treni inaonekana ikiwa kwenye wimbo wake, na upande wa kushoto kuna daraja au jukwaa la treni. Nyuma ya treni kuna mazingira ya kijani na miti, na angani kuna mawingu machache.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi ambalo linaonekana kuwa mtaa au uwanja wa mji. Watu wengi wamevalia mavazi yanayoashiria sherehe au ibada ya kidini kama vile kofia za Kiislamu na hijabu. Juu ya eneo hilo kuna kamba zenye bendera ndogo za rangi mbalimbali zinazoning'inia.

Maandhari ya barabara kuu inayopita katika maandhari ya kijani kibichi. Barabara hii ni pana na inaonekana kuwa mpya ikiwa na sehemu za kupitisha magari kwa kasi, mbali kidogo kuna majengo makubwa na dimbwi la maji.

Mlango wa mbao uliopambwa kwa ufundi wa hali ya juu. Mlango huu unaweza kuwa wa zamani kutokana na rangi yake iliyofifia. Mlango wa kwanza umefunguliwa na unaonekana kuongoza kwenye barabara au corridor . Juu ya mlango kuna pambo la mbao lilochongwa na kwa maua na umbo la kipekee.

Hii ni daraja refu ya kisasa linalopita juu ya maji, daraja hili lina taa za barabarani zenye solar , na upande mmoja wa barabara kuna uzio mweupe. Mbali upande wa kushoto kuna mlima na majengo machache, daraja hili linaonekana kuunganisha sehemu mbili za ardhi.

Kundi la watu wakiwa kwenye chombo cha kusafiria cha kitamaduni, mbele kabisa kuna mtu amesimama akiongoza chombo hicho. Watu wengine wamekaa katikati wakifurahia safari. Maji ya ziwa au mto yanang'aa kwa mwanga wa jua la jioni, na nyuma kuna miti. Hali hii inaashiria safari ya kupendeza kwenye maji.

Kundi la watu wamepanga foleni kwenye hema wakihudumiwa na maafisa waliotumia kompyuta ndogo. Watu wanasubiri kuchukua huduma ya kitambulisho cha Huduma number au kupokea huduma za serikali.

Ufukwe mzuri wa bahari wenye mchanga mweupe mawimbi madogo yanagonga ufukwe, upande wa kulia kuna miamba midogo iliyojaa miti ya minazi na mimea mingine ya kijani kibichi watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya ufukwe wakifurahia maandhari.

Ndege kubwa ya abiria Boeing 737 ikiwa imesimama kwenye uwanja wa ndege. Rangi ya ndege ni nyeupe na nyekundu na ina namba ya usajili kwenye fuselage yake. Mlango wa ndege upo wazi na ngazi zimefungwa zikionyesha kuwa abiria wanapanda au wanashuka.

Mandhari ya bahari yenye maji ya samawati, na anga safi. Kinaonekana chombo cha kusafiria chenye muundo wa kitamaduni na pia injini. Kuna watu wengi kwenye chombo hicho wakiwa wamekaa juu na chini, wakifurahia safari. Mbele kidogo ya chombo kuna mtu mmoja akielea juu ya maji, akiashiria shughuli za kuogelea.

Majengo ya zamani yenye usanifu wa kihistoria yakionyesha maisha ya mtaani katika eneo ambalo linaonekana kuwa mji wa kale. Jengo la kati lina maandishi Rasanis Arcade yakionyesha biashara. Milango na madirisha yanaonekana kuwa ya zamani baadhi yakiwa na shata za mbao. Kwa umbali upande wa kushoto kuna jengo lingine lenye maandishi Old Town Boutique.

Hii ni dimbwi la kuogelea lenye maji safi ya buluu , upande wa mbali wa dimbwi kuna jengo lenye paa la nyasi na meza za kupumzikia zikiwa na miavuli. Nyuma ya dimbwi kuna miti mingi mirefu na upande wa mbali wa kushoto bahari linaonekana wazi.

Ufuo wa mchanga mweupe uliojaa mitende mirefu na vibanda vya kuezekea kwa majani. Vibanda hivyo ambavyo ni miavuli ya jua imepangwa kwa mistari mirefu na chini yake kuna viti vya kupumzikia vilivyotengenezwa kwa mbao.

Eneo la mazoezi ya viongo lililotengenezwa kwa njia ya ubunifu kwingi. Kituo kikuu cha mazoezi kina bench price ya zamani kikiwa na miti ziliyochanika. Kwenye babe kuna uzito uliotengenezwa kwa reli au labda chuma kilichofunikwa na zege.

Jengo ndogo lililojengwa kwa mtindo wa kijadi. Paa lake limetengenezwa kwa nyasi au majani yaliyofumwa na kuta zake zimetengenezwa kwa vijiti vya mbao vilivyopangwa kwa wima. Pia kuna kipande cha bati karibu na dirisha ndogo la nyumba hiyo.

Jengo la kanisa lina kuta za rangi nyeupe na kijivu na sehemu ya juu ya paa ina mabati, mbele ya kanisa kuna milango mitatu na mlango wa kati unaonekana wazi. Mtu mmoja amesimama mlangoni akitazama nje.

Jengo la zamani lililojengwa kwa mawe au matofali yaliyopakwa choka yenye kuta nene na milango miwili mikubwa yenye umbo la upinde lililojengwa kwa mbao. Juu ya jengo mbali na dums kadhaa lenye umbo za kumba zilizopangwa juu.

Ndege ya kisasa ya abiria ya Kenya Airways imepakiwa kwenye lami ya uwanja wa ndege chini ya anga ya blue iliyo wazi na jua kali. Ndege hiyo ina rangi nyeupe na mistari nyekundu, kijani na nyeusi kwenye mkia na injini ikiwa na nembo ya shirika la ndege na kauli mbiu, Pride of Africa .

Mtaa mwembamba wenye majengo ya zamani, pengine katika jiji la kihistoria kama vile Lamu au Zanzibar, mwanaume mmoja amepanda ngazi akipaka rangi ukuta wa jengo la rangi ya manjano. Chini yake kuna gari la magurudumu matatu na watu wengine wamesimama karibu.

Bahari linaonekana tulivu kidogo katika sehemu ya mbele na inaonekana kama rangi ya kijivu blue . Mbali kidogo, kuna safu ya miamba na mawimbi yanayojika juu yao. Juu ya miamba kuna mawimbi mengine yanayoonekana.

Kundi la wanaume wakiwa wamekaa kwenye meza ndogo. Mmoja wao akiwa amevaa shati la mistari anaonekana akijaza fomu au karatasi muhimu kwa umakini. Mtu mwingine akiwa amevaa akiwa amevaa shati jeupe anamwangalia karatasi nyingine ambazo pia zinaonekana kuwa za fomu zimepangwa kwenye meza.

Ufuo bahari wenye mchanga mweupe na bahari yenye mawimbi madogo. Mbali kidogo na ufuo, kuna boti ndogo inayosafiri baharini. Na anga ina mawingu mengi, kuashiria hali ya hewa ya unyevunyevu.

Ufuo mkubwa wa mchanga unaoonekana kama mahali ambapo mto mdogo au mkondo wa maji unapita na kuingia baharini. Katikati kuna mkondo wa maji unaoonekana kama kijito ukikutana na mawimbi ya bahari kwa mbali. Anga ni ya mawingu na inaonekana kama hali ya hewa sio ya jua kali.

Matatu ambayo imepambwa kwa rangi na lebo ya timu ya Barcelona, gari hili lina namba ya usajili KCE 291G. Mbele ya gari kuna mwanaume aliyevalia kofia nyeupe na tishati ya blu. Inaonekana gari hilo liko kwenye kituo cha mafuta.

Kanisa ndogo lenye paa la nyasi lililofunikwa kwa ustadi. Jengo la kanisa lina kuta za rangi nyeupe na msalaba mwekundu umewekwa juu ya paa lake. Njia ndogo inayoelekea mlangoni. Upande zote mbili za kanisa kuna mitende miwili mikubwa na mazingira yanayozunguka na nyasi fupi zilizokatwa vizuri na vichaka vidogo.

Msikiti mkubwa wenye rangi ya machanga ukiwa paa ya kijani kibichi na mnara mrefu upande wa kulia, msikiti huu una milango yenye mataa na yamepangwa kwa mawe kando yake kuna barabara na nguzo za umeme na anga ni ya blue .

Kundi la watu watatu wa kabila fulani wamevalia nguo za kitamaduni. Wawili wamesimama wakiwa wameshikana mikono na mmoja amekaa chini akitazama. Nyuma yao kuna nyumba ndogo ya nyasi na mazingira ya kijani, hii inaashiria utamaduni wa kijamii.

Kundi la watu saba, wanaume na wanawake wengi wao wakiwa wamevaa suti rasmi wakisimama nje ya njengo. Mwanamke mmoja katikati anaonekana akizungumza kwenye kipaza sauti huku mbele yake kukiwa na kibao chenye nembo ya, OFFICE OF THE CHIEF JUDICIARY.

Mandhari ya bahari yenye maji ya buluu iliyokolea pwani yenye mchanga na mti iliyoonekana kwa mbali. Kuna majengo kadhaa yakiwemo yale yanayoonekana kama hoteli au nyumba kubwa za kifahari yaliyojengwa karibu na pwani.

Kijana mmoja akiwa amesimama katika eneo lenye magari na miti, amevalia kofia ya buluu, sweta nyeusi shati ya buluu na suruali nyeupe . Mkononi mwake ameshika paspoti y Kenya inaonyesha kuwa labda alikuwa anashughulikia maswala ya kusafiri.

Maonyesho ndani ya jumba la makumbusho yenye onyesho la pembe kubwa ya tembo iliyochakaa ikiwa imeekwa juu ya stedi ya kijani. Karibu na pembe hiyo kuna pingu ya chuma za zamani ama nyororo zikiwa zimefungwa. Chini ya vitu hivyo kuna bango lenye maelezo ya kila kitu.

Basi kubwa la abiria la rangi ya kijani kibichi na michirizi nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara kwenye foleni. Juu ya basi hilo kuna bango kubwa la matangazo yenye maandishi, "Daylife dependable quality pump" . Kwenye upande wa basi neno, Cool Coaches linaonekana kwa herufi kubwa ya dhahabu.

Gari ina magurudumu tatu ikipita kwenye soko au barabara yenye shughuli nyingi. Ndani ya tuktuk wapo abiria wawili. Upande wa kushoto na kulia wa barabara kuna maduka yaliyo na bidhaa nyingi kama vile nguo, viatu na vitu vyingine vinavyouzwa.

Huu ni mkusanyiko wa ibada ndani ya jengo la kanisa la aina laitwa Mavuno Church, Mombasa. Nyuma ya ukumbi kuna skrini kubwa inaonyesha maandishi. Mbele ya skirini kuna jukwaa liko na watu kadhaa ikiwa ni pamoja na mzungumzaji mkuu anayeonekana mwanamke, amesimama mbele ya kipaza sauti.

Ndege ndogo aina ya propela ikiwa imesimama kwenye uwanja wa ndege usio na lami, labda airstrip . Ndege hiyo ina rangi nyeupe na michoro ya kahawia au nyekundu ikionyesha labda ni shirika la ndege la hapa nchini. Abiria kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia ya ardhi kuelekea au kutoka kwenye ndege.

Hii ni jia ya miguu iliyotengenezwa kwa mawe ya asili ikiwa inapinda katikati ya bustani. Nyasi za kijani kibichi zimetunzwa vizuri pande zote mbili za njia. Upande wa kushoto kuna jengo jeupe lenye umbile la kipekee upande wa kulia kuna ua mweupe wa mti na nyuma yake kuna paa la nyumba lililotengenezwa kwa nyasi.

Hii ni piano ya kielektroniki ambayo bado ikona vifaa vyake. Piano hii ina funguo za rangi nyeusi na nyeupe m karibu nayo kuna piano nyingine ndogo ya kielektroniki na kuna vifaa vingine.

Kuni kubwa la waumini wa 𝑘iislamu wakiswali. Wamepiga magoti na kushika ardhi kwa paja la uso wao huku wakiswali pamoja. Wanaume wengi wamevaa kanzu nyeupe na kofia. Eneo hilo linaonekana kuwa uwanja mkubwa na kwa umbali kuna jengo la msikiti.

Maonyesho ya mavazi ya Kiafrika nje kwenye bustani ya nyasi. Watu kadhaa wamejishughulisha na bidhaa zinazouzwa ambapo mavazi yenye rangi na mitindo mbalimbali yametundikwa kwenye stendi.

Boti ya kifahari ikiwa imetia nanga kwenye maji tulivu karibu na pwani. Boti hiyo ina rangi nyeupe na buluu ikiwa na sehemu ya jua iliyofunikwa Ili kutoa kivuli. Nyuma ya boti kuna miti mirefu ya kijani kibichi pamoja na mimea mengine mingi ikionyesha mazingira ya kitropiki au pwani.

Hapa ni ndani ya boti ndogo lililotengenezwa kwa chuma au vege likiwa limejaa mchanga na kamba zilizotundikwa ndani. Boti hilo linaonekana kuwa limeegeshwa kwenye ufuo wa bahari na nyuma yake kuna miundo mingi ya miti.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe na takataka kidogo zilizosombwa na maji kama vile vijiti vya bahari na chupa za plastiki. Kuna mtu anayeonekana mgongoni akiwa amevaa fulana ya buluu na kofia yenye rangi mbali mbali akitazama kuelekea baharini.

Hii ni duka la kuuza bidhaa za jumla. Kuna safu za bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na stedi za kuonyesha. Kuna stadi yenye roll nyingi za karatasi ya choo au bidhaa nyingi zilizopakiwa. Na kuna mabango madogo ya duara mekundu yaliyoandikwa promo yakaining'inia kutoka juu.

Jengo la zamani lenye mnara mkubwa, labda ngome au jumba la kihistoria. Jengo hilo limejengwa kwa mawe, na linaonekana kuchakaa likiwa na madirisha madogo madogo. Mbele ya jengo, kuna kundi la watu wanne au watano wakiwa wamekaa chini wakipiga gumzo au kupumzika. Miti miwili inaonekana, moja ikiwa na majani mengi ikitengeneza kivuli.

Jengo hili lina milango mikubwa ya chuma yenye mapambo maridadi na juu ya milango kuna upande uliyoandikwa jina la hekalu, hekalu lina dome nyeupe na muundo wa kisasa kuna gari dogo nyeupe mbele ya lango.

Jengo linaonekana kama mkahawa wa hoteli. Watu kadhaa wamevaa sare za mpishi na wengine wanafanya kazi nyuma ya meza za chakula ambapo kuna vyombo vya kupasha chakula. Upande wa kushoto kuna mapambo ya mbao na upande wa mbele kuna meza iliyoandaliwa kwa chakula ikiwa na sahani na leso.

Pango la asili lenye kuta za mawe zenye rangi ya kahawia na kijivu, zikiwa na maumbo tofauti tofauti ya asili. Katikati, kuna madhabahu ndogo labda ya kidini yenye chombo cha udongo kinachoning'inia kutoka kwenye mnyororo.

Eneo la misituni ya mikoko, yenye maji safi na ya kina kifupi. Miti ya mikoko ikiwa ndani ya maji. Nyuma kuna milima iliyofunikwa na miti, na angani kuna mawingu machache.

Mwanaume amepanda punda mdogo kwenye njia nyembamba inayopitia katikati ya ukuta za mawe na majengo waliyopakwa choka. Njia hiyo ni ya lami na inaonekana kuwa katika eneo la kihistoria cha pwani.

Hii ni kiganja cha mkono wa mtu, kikiwa kimepambwa kwa michoro maridadi ya hina au rangi ya asili. Michoro hiyo ina muundo mitatu wa maua na majani, ikionyesha sanaa ya jadi. Mkono umeshikiliwa kwa njia ambayo michoro inaonekana wazi.

Hii ni gari ya magurudumu matatu inayo julikana kama tuktuk, tunaona dereva ameketi mbele akiendesha amevaa koti lenye michoro ya miraba mikubwa huku barabara ikiwa mbele juu ya kioo cha mbele cha gari kuna maandishi yanayosomeka, "In God we trust" .

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe na bahari yenye mawimbi madogo kuna miuundo ya mbao kando ya ufuo na mimea ya kijani hali ya hewa inaonekana tulivu na anga ina mawingu inaonekana ni eneo tulivu ya mapumziko.

Bango hili linaorodhesha ratiba za ibada ikiwemo huduma za kingereza na kiswahili. Nyuma ya bango kuna mti mkubwa mwenye mizizi inayoonekana wazi ikionyesha umri na ukubwa wa mti huu. Chini ya bando kuna ardhi yenye majani makavu na mawe.

Kivuko kikubwa cha rangi ya buluu kikiwa kimesimama juu ya maji. Kivuko hicho kinaonekana kikiwa kimebeba abiria na magari kama inavyoonekana kutoka kwa pikipiki na watu wanaokusanyika kwenye staha ya chini ya kivuko kilicho mbele. Nyuma ya kivuko hicho upande wa kushoto kuna majengo marefu ya jiji na anga ya buluu.

Mandhari ya uwanja wa ndege mdogo au wakibinfsi. Kuna ndege ndogo nyeupe ikiwa imesimama. Mbele ya ndege kuna watu wawili wakitembea kuelekea ndege hiyo, wakiwa wamebeba mizigo. Ndege imezungukwa na mawe na vumbi ikionyesha kuwa uwanja wa ndege huu hujatengenezwa kwa lami.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wamevalia mavazi meupe na kofia zilizoficha nywele zao wameketi darasani wakitazama mbele kuelekea kwa ubao mweusi. Ubao unamichoro ya hesabu inaonekana kuwa somo ya sayansi au hisabati.

Shughuli ya usafirishaji wa mizigo usiku kwenye uwanja wa ndege. Kuna makontena makubwa ya mizigo yakiwa yamefungwa vuzuri na plastiki yamepakizwa kwenye magari ya mizigo yanayoelekea kwenye ndege. Wafanyikazi kadhaa wakiwa wamevalia fulana za usalama zenye rangi ya angavu na za njano na chungwa wanaonekana wakifanya kazi katika eneo hilo.

Matatu ya Kenya yenye rangi ya kuvutia, ikiwa imesimama kwenye barabara kuu. Ikiwa imepambwa na grafiti na miundo ya kisasa. Kando ya matatu kuna watu wakiingia au wakishuka kutoka kwenye gari.

Eneo ya bustani ya nyumba imeonyeshwa kutoka upande wa nyumba mbili ambazo zina kuta nyeupe na matofali ya mawe. Njia imetengenezwa kwa mawe imewekwa katikati ya bustani mbele. Kuna mabwawa ya kuogelea lakuogelea ambalo limezungukwa na miti ya minazi.

Maandhari ya mtaa katika eneo lenye shughuli nyingi kuna barabara yenye magari yanayopita ikiwemo gari la abiria ndogo na pikipiki iliyoegeshwa upande wa kulia, upande wa kushoto kuna jengo la zamani na miti mikubwa yenye majani mingi inayoonekana katikati.

Kundi la viongozi, na watu mashuhuri wakiwa wamevalia mavazi rasmi. Mbele kabisa, kuna viongozi wawili wakisalimiana kwa mkono. Mmoja wao amevaa suti ya bluu, na mwingine amevaa suti nyeusi. Kati yao viongozi hao, kuna majaji wawili wakiwa wamevalia majoho mekundu na wigi nyeupe.

Bango la kuingia Coral Beach Resorts, likitoa orodha ya huduma zinazopatikana. Kama vile; hoteli, majengo ya kifahari, vyumba, kituo cha mikutano, baa ya ufukweni na magahawa. Bango hilo limezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi na miti, ikionyesha mazingira asilia.

Eneo la ujenzi la barabara karibu na bandari. Barabara hio ni pana na kuna nguzo na wajenzi wanaofanya kazi. Barabara hii inaonekana kuwa inakwenda bandarini. Nyuma yake kuna bahari na bandari.

Mashuka ya kitamaduni. Ikiwa imetia nanga katika maji tulivu ya buluu. Mashua hiyo ina mlingoti mrefu na tanga, na pia ina injini ya nje ya Yamaha. Juu ya mashua kuna sitaha iliyofunikwa na kitambaa chenye michirizi ya bluu na nyeupe. Kinachotoa kivuli, na abiria kadhaa wameketi chini yake.

Hafla ya soka ambapo mchezaji mpya anasahini mkataba na timu. Upande wa kulia, kuna mwanaume mrefu aliyevaa jezi nyekundu na anashikilia jezi yenye jina, R Slyvaine, na nambari twenty . Upande wa kushoto, kuna mwanaume mwingine aliyevalia suti na anapeana mikono. Nyuma yao kuna bendera au bango la timu la Ulinzi stars.

Ufuo mzuri wa tropiki ambao mawimbi madogo ya bahari yanagusa mchanga mweupe. Mstari mrefu wa mitende mirefu yenye kupendeza inatazama baharini ikitoa kivuli kizuri, anga ni la buluu kabisa na lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Hii ni mtaa yenye shughuli nyingi labda katika mji wa Pwani. Majengo pande zote mbili za barabara yana rangi nyeupe na mistari ya rangi ya buluu. Chini ya majengo hayo kuna maduka mengi na watu wanatembea katikati ya barabara. Kuna magari machache yaliyoegezwa upande mmoja ya barabara. Anga ni ya buluu na safi likiwa na mawingu meupe.

Barabara pana yenye gari chache labda katika mji wa pwani. Pande zote mbili za barabara kuna miti ya minazi na mimea mingi ya kitropiki. Upande wa kulia kuna majengo na nyumba. Katikati ya barabara kuna bajaji inayoonekana ikisafiri.

Kanisa ambalo lina rangi ya kahawia, juu ya mlango kuna maandishi yanayosomeka "SHILOH CELEBRATION CHURCHES" kwa herufi za buluu. Juu ya maandihsi kuna msalaba mweupe. Mlango wa kanisa una rangi ya buluu.

Safu ya mashini za kufua nguo zilizopangwa kwenye duka la vifaa vya elektroniki au maduka makubwa. Mashini hizo ni za aina mbali mbali zikiwemo za chapa ya Samsung na LG. Juu ya bidhaa ya mashini hizo kuna pakiti ya sabuni. Mashini hizo zinaonekana kuwa mpya tayari kuuzwa.

Mwanaume mzungu amevaa kofia ya cowboy , miwani ya jua na shati jeusi yenye nembo za, HSBC Anaonekana akiongea au akifurahia, huku akitumia mikono yake kuonyesha kitu. Nyuma yake, kuna umati mkubwa wa watu wengi, wao wakiwa waafrika wakishangilia au wakishikilia bendera za Kenya.

Ufuo wa mchanga mweupe na mashua ndogo iliyogeuzwa chini. Upande wa kushoto kuna mimea mingi ya kijani kibichi na mitende, na mbele ya miti kuna nyumba za vibanda zenye paa ya nyasi zilizojengwa karibu na ufuo. Bahari inaonekana upande wa kulia ikiwa na mawimbi madogo.

Treni hii ina rangi nyekundu nyeupe na mistari njano. Kando yake kuna neno SGR. Treni hii inafanya kazi kwenye reli ya kisasa ya SGR . Njia ya reli inaonekana mbele na juu ya kichwa ya treni kuna njia ya umeme ya waya.

Eneo hili linaonekana kuwa ndani ya jengo la kisasa labda duka kubwa la kisasa kwa sababu ya sakafu safi ya vigae na miundo ya mijengo duka la vinywaji vya vikali, vikiwa na chupa mingi zilizopangwa kwenye rafu za vioo.

Kundi la watu wamekusanyika katika eneo la wazi wakishiriki katika shughuli za kujaza fomu au kusajili, wanaume wameketi wakijaza fomu huku mwanamke mmoja amesimama karibu watu wengine wamesimama kando yao wakisubiri na nyuma yao kuna jengo la mabati.

Sanamu ya mtawa wa kihindi akiwa ameketi kwenye kiti cha kifahari ametengenezwa kwa umaridadi, amevaa nguo ya rangi ya peach na shanga za maua shingoni mikono yake imekaa kwa utulivu na inaonekana kama anasali au anatafakari.

Boti iliyoekeshwa kwenye ufuko wa mchanga mweupe, boti inaonekana kuwa na injini, na mbali kuna maji ya buluu. Ufukwe umejaa miti ya minazi na mimea mingi ya kitropiki. Angani kuna mawingu machache, ikionyesha kuna siku nzuri ya jua.

Ufuo wa bahari usio na watu wengi wenye mchanga mweupe na bahari tulivu. Kuna mawimbi madogo yanayofika ufukweni na mbali kidogo kuna boti ndogo ya rangi ya samawati.

Umati wa watu labda mashabiki wa michezo washangilia, katikati ya umati kuna mwanaume aliyejipaka rangi ya kijani na nyeupe mwilini na ameandikwa maneno Gor Mahia since 1968 kwenye kofia chake, anaonekana kuwa shabiki mkubwa wa timu ya soka ya Gor Mahia.

Ufuo wa bahari ukiwa na majengo ya kienyeji yaliyotengenezwa kwa miti na majani ya minazi. Moja wa majengo hayo, una bango lililosomeka Patricia Golden Tour Massage, linaonekana kama sehemu ya biashara ndogo kwenye ufukwe wa bahari.

Uwanja wa kanisa unaonekana kuwa mrefu na ulio na saa. Mwengine ni wa msikiti unaonekana kuwa mrefu na uliyo na mwezi mchanga na nyota juu yake. Hii inaonyesha jinsi dini mbali mbali zinaweza kuishi pamoja.

Vilima vya udongo mwekundu vilivyong'aa kwa jua la jioni au la asubuhi. Udongo unaonekana kuwa na umbo lisilo la kawaida, likiwa na miti michache iliyokuwa juu yake.

Basi ndogo lililopakwa rangi ya kijani na lenye maandishi, "Cool," mbele yake. Basi hilo limeegeshwa kwenye uwanja wa udongo na kuna majengo mbalimbali nyuma yake, ikiwemo jengo la ghorofa.

Hii ni eneo la ufukwe wa bahari. Mbele kabisa kuna kipande kikubwa cha gogo la mti lililooshwa na maji likiwa limelala kwenye mchanga mweupe. Bahari linaonekana tulivu na kuna mawimbi madogo yanayofika ufukweni. Ndani ya maji kuna kundi la watu wanajifurahisha.

Hii ni mambo ya ndani ya duka la nguo, tunaona nguo mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu na stendi upande wa kushoto, kuna stendi yenye imekanda ya viatu na nguo zingine zina ning'inia upande wa kulia, kuna rafu yenye nguo zilizo kunjwa vizuri.

Kuna feri tatu zikiwa zina subiri au zina safiri. Mbali nyuma kuna meli kadhaa zilizo simama pamoja na majengo mengi ya ghorofa ikionyesha mazingira ya jiji la bandari. Upande wa kushoto kuna boti ndogo ya 𝑖njini inayo safiri ikisababisha mawimbi madogo.

Maafisa wawili, pengine wafanyakazi wa huduma wa wateja, wakifanya kazi nyuma ya kaunta iliyofunikwa na glasi. Mfanyakazi aliye mbele amejishughulisha akipanga nyaraka na anaonekana akimhudumia mteja. Ingawa hatuoni mteja, mfanyikazi mwingine anaonekana nyuma yake. Eneo la kazi linaonekana kuwa na nyaraka nyingi na kuna maboksi ya karatasi.

Eneo la mapumziko la kando ya bahari, lenye jengo lililotengenezwa kwa miti na paa la nyasi. Kuna miti ya minazi mirefu iliyokuwa karibu na jengo. Kando na jengo, kuna ufuo wa bahari, na mbali bahari tulivu.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe chini ya anga lenye mawingu mengi. Kuna vibanda kadhaa vya miti na majani vilivyojengwa ufukweni vikiwa vimepangwa kuelekea baharini. Bahari yenyewe inaonekana kuwa tulivu na ina rangi ya buluu iliyofifia huko mbali.

Mikono ya mwanamke, ikiwa imepambwa kwa michoro ya hina. Kucha ya mikono hiyo, zimepakwa rangi ya dhahabu na nyekundu. Rangi ya kucha zinafaa kabisa na michoro ya hina, na kuonyesha utamaduni wa urembo.

Rais wa zamani wa 𝐾enya Uhuru Kenyatta, akiongea na majaji. Mmoja wao akiwa jaji mkuu mstaafu, Willy Mutunga, na viongozi wengine wa mahakama. Wote wamevalia majoho yao rasmi. Tukio linaonekana kufanyika nje ya jengo la kifahari, labda ikulu. Ama linaashiria mkutano rasmi au sherehe.

Kichwa cha train kimepakwa rangi ya bendera ya Kenya. Na ina rangi nyekundu na nyeupe. train inasimama kwenye reli inaonekana kama Iko kwenye kituo au inajiandaa kuanza safari.

Jedwali hili, limegawanywa katika safu mbili; msikiti na muda. Inatoa orodha ya misikiti mbali mbali, na nyakati zao za sala ya Idd kwa mwaka wa 2025, kuanzia saa moja asubuhi hadi saa mbili asubuhi. Jedwali hili linaonekana kwa tangazo au ratiba rasmi kutoka jumuiya ya kiislamu ya Fiji.

Mandhari la asili lenye bwawa la maji au ziwa ndigo, kuna bwawa lenye maji ya buluu, ukingo wa bwawa hilo una mti mingi ya minazi. kuna eneo lenye nyasi za kijani na udongo na pia kuna mti mdogo uliokatwa.

Hii ni ufukwe wa mchanga yenye mnazi mmoja mrefu mbele kuna mchanga mweupe na nyuma kuna kichaka cha mti na majengo kadhaa ya zamani, anga lina mawingu mengi na inaonekana kama hali ya hewa ya mvua au jioni.

Ndege ndogo aina ya propela, iliyoandikwa Kenya Airways, ikiwa imesimama kwenye lami ya uwanja wa ndege, abiria kadhaa wanaonekana wakipanda au kushuka ndege, na wafanyakazi wa arthi wapo karibu na ndege.

Hii ni bustani nzuri iliyopangwa vizuri. Katikati kuna njia ya mawe iliyopita katikati ya nyasi zilizokatwa vizuri. Upande wa kushoto kuna jengo lenye paa la nyasi na kuta choka likiwa limezungukwa na miti.

Jengo la msikiti linaangazwa na taa nyingi za manjano zinazoning'inia na kufanya jengo lote lionekane linang'aa. Kushoto kuna minara ya kadhaa ya msikiti mmoja ikiwa ndefu na imesimama. Chini ya jengo kuna mitende michache, na eneo la mbele linaonekana kuwa uwanja wazi.

Nyumba hii ina ukuta mweupe na paa la nyasi. Chini ya paa la nyasi kuna paa jingine la bati lililochakaa. Nyumba limezungukwa na nyasi za kichani kibichi na mti mkubwa mwenye kivuli.

Ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe. Upande wa kushoto kuna miamba mikubwa iliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi. Katikati, kuna banda ndogo la tropiki, na nguzo la michezo la voliboli. Huku upande wa kulia kukiwa na watu wanaotembea mbali.

Huu ni ufuo mzuri wa bahari. Mbele kabisa kuna mchanga mweupe unaoonekana ukiwa mpana na mrefu. Bahari ina maji ya rangi ya kijanikibichi na mawingu madogo yanayopiga ufukweni.

Sehemu ya ndani ya container ya mizigo ikiwa imejaa bidhaa mbali mbali zilizopakiwa kwa usafirishaji, kuna vifurushi vikibwa vilivyo fungwa plastiki nyeusi pamoja na vifurushi vingine vya rangi nyepesi vyenye vilivyofunikwa. Chini ya container , kuna vitu vingine vya kahawia labda mabomba au vifaa vya ujenzi.

Kundi la waislamu wakiwa wamekusanyika ndani ya msikiti, watu hawa wamevalia kanzu na kofia za kiislamu Inaonekana kama wamekusanyikwa kwa ajili ya sala ya Ijumaa au tukio lingine ya kidini.

Jengo la shule au tahasisi ya elimu ambalo linaonekana kuwa The Coastal Academy kama ilivyoonyeshwa na maandishi kwenye jengo. Jengo lina rangi nyeupe na mapambo ya rangi ya blue ikiwemo paa na vihema vya blue juu ya madirisha.

Jengo la kipekee lililojengwa kwa mawe ya asili. Jengo hili lina upinde mkubwa wa mawe na ngazi zinazowekelewa juu. Upande wa kulia kuna nyasi za kijani na mti wa nazi. Jengo hilo linaonekana kama sehemu ya hoteli au mkahawa.

Ufuo wa bahari wenye shughuli nyingi. Upande wa kushoto kuna kibanda kidogo cha biashara, ambapo kuna watu wawili wamevaa t-shirt za machungwa, wakionekana wakiuza bidhaa mbalimbali. Baharini kuna watu wachache wakiogelea pamoja na boti kadhaa zikiwa zimeegeshwa. Mchanga wa ufuo una nyasi za bahari zilizotupwa.

Mto au mkondo wa bahari unaotenganisha pande mbili za ardhi. Kwenye ukingo wa kushoto kuna mchanga na miti. Ukingo wa kulia umefunikwa na miti mirefu yenye manjani mengi inayoonekana kama mikoko.

Rosari hii imetengenezwa kwa mawe ya kahawia yanayong'aa. Kila shanga ina alama ya rangi ya manjano zilizosambazwa. Mwishoni wa rozari kuna tasi ya rangi nyekundu.

Eneo hili ni la kusubiri labda katika ofisi za umma au benki. Watu wengi wamekaa kwenye viti vya safu wakisubiri huduma. Kuna polisi pia aliyesimama upande wa kushoto akiwa amebeba bunduki. Watu wengi wanaonekana wamechoka. Inaonekana kama kuna shughuli mingi katika enelo hio.

Watu kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu ya mbao ya nje ya jengo. Wawili wa mbele wanaume wazima wanaonekana wakijaza fomu au nyaraka muhimu. Mmoja wao amevaa kofia ya rangi ya kijivu na shati ya milia, huku mwenzake amevaa shati ya rangi ya bluu. Nyuma yao kuna wanawake waliokaa kwenye viti vya plastiki wakisubiri zamu zao.

Mwanamume amesimama kwenye mibari ndani ya msikiti, akihutubu au akiongoza sala. Amevaa kanzu ya jivu na kofia nyeupe. Anaonekana ameshika maikrofoni akizungumza.

Upande wa kushoto mtu mmoja aliyevaa blauzi ya buluu na leso nyekundu anatembea karibu na maji huku anga ikiwa na mawingu mepesi yanayochanganyika na sehemu ya buluu ya anga. Upande wa kulia kuna msururu wa vibanda vya makuti yaliyojificha chini ya minazi mingi.

Huu ni msikiti mkubwa uliopakwa rangi ya manjano krim na miale ya jua kali angani. Msikiti una miundo wa kisasa na minara mirefu pamoja na mapambano yakijimatia kwenye kuta zake. Kundi ya wanaume wengi wakiwa wamevaa kofia ya kufunika wamesimama mbele ya jengo hilo.

Kundi la mashabiki wa kandanda wakiwa wamekusanyika uwanjani. Wengi wao wamevalia jezi zenye rangi za kijivu, nyeupe, nyeusi. Baadhi yao wameinua mikono juu kwa ishara ya kushangilia.

Kipande cha boti kilichovunjika au kimeharibika kikiwa kimetupwa ufukweni, kimetengenezwa kwa nyenzo nyeupe na kinaonekana kuwa na kamba rangi nyingi za rangi tofauti pamoja na vipande vya mbao vilivyovunjika juu yake.

Kuna watu kadhaa wamekusanyika karibu na ngamia na wengine wako majini wakifurahia ufukwe. Anga ni buluu isio na mawingu mengi kuashiria hali ya hewa nzuri. Baadhi ya watu wamevaa jaketi za kuokoa maisha kuashiria shughuli za majini.

Boti mbili zinatia nanga majini. Boti kuu ni kubwa ina rangi ya buluu na nyeupe ikiwa na paa ya kijani lililofungwa na mtu mmoja anaonekana ndani yake. Nyuma yake kuna boti ndogo la rangi ya machungwa imeunganishwa.

Barabara hii imejengwa katika eneo lenye vilima na upande zake zimefunikwa na udongo na mimea iliyopandwa kuzuia mmomonyoko. Kuna taa za barabarani zilizopangwa kwa umbali fulani.

Eneo hili nje ya hoteli au mapumziko ya kifahari kuna majengo marefu zenye balcony zenye paa za nyasi akitoa hisia ya sanifu za kitamaduni. Mbele ya jengo hiyo kuna bustani iliyopandwa kwa uangalifu na mitende mirefu. Mwanaume mmoja amevalia fulana ya rangi ya njano anaonekana akifanya matengenezo.

Vivuko viwili vikubwa vya bluu vinaelea majini. Vivuko hivi vinaonekana kutumika kusafirisha magari na abiria. Kwa kila kivuko kina matangazo makubwa ya biashara pande zake, huku kiungo zikiwa za vyuma vya kukinga.

Mandhari ya kando ya bahari ikiwa na majengo yenye paa za nyasi na miundo ya vibanda. Kuna vibanda kadhaa vya kupumzika vilivyoelekezwa kuelekea majini ambapo boti ndogo limeegeshwa. Eneo la mbele lina udongo wenye nyasi chache na miti mikubwa inaonekana kando ya nyasi.

Mwanamme amesimama ufukweni, amevaa vazi ya kimila yanayofanana na ya Wamasai, yakiwa na rangi ya buluu na nyekundu, na kitambaa chenye michiriza. Anaonekana amepiga picha kwa kutumia simu yake ya mkononi.

Mchanga mweupe na miundo ya vibanda ya asili iliyojengwa kwa miti na paa za majani. Vibanda hivi vinaonekana kuwa pahali pa biashara au mapumziko.

Eneo ni la njee lenye viti vya kusubiri. Kuna safu kadhaa ya viti vya plastiki vyenye rangi ya buluu na manjano vilivyopangwa chini ya mti mkubwa wenye majani mengi unaotoa kivuli. Watu wawili labda mama na mtoto wameketi kwenye viti upande wa kushoto na nyuma kuna jengo dogo jeupe la miundo mingi.

Watu watatu wenye shauku wakishangilia labda kwenye tukio la mchezo. Wawili kati yao wamepaka nyuso zao rangi ya bendera ya Kenya. Kuashiriana uzalendo. Mmoja kati ya hawa wawili amevaa jezi nyekundu yenye nembo ya mnyama na jina la Kenya.

Chombo kikubwa cheupe kinachofanana na jagi kikiwa kimewekwa juu ya kisiki cha mti. Chombo hicho kimezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi ikiwa ni pamoja na vichaka ya majani makubwa.

Lori kubwa la mizigo lenye kichwa cheupe na trela ya machungwa, limebeba shehena ya masanduku la mbao. Lori linaonekana likitembea kando ya barabara, huku manthari ya nyuma yenye shena kilima chenye mimea na miundo wa bandari au eneo la viwanda.

Mtu mmoja anatembea kando ya maji akiwa amevaa shati na kaptura. Maji ya bahari yana mawimbi madogo. Kwa umbali kuna boti ndogo zikielea. Anga lina mawingu mazito ikionyesha hali ya hewa ya ukungu.

Basi kubwa la abiria, lenye rangi ya kijani kibichi, ikitembelea barabarani. Nyuma ya basi kuna maandishi mekundu, basi lina namba za usajili na vibandiko vya onyo vya usalama. Kwa umbali kuna mti na anga ya blue lisilo na mawingu mengi. Barabara inaonekana kuwa malami na asafi.

Wasafiri wanaonekana wakiwa wamepanda kwenye mashua huku wengine wakisimama kwenye maji ya kina kifupi kando ya chombo. Mtu mmoja amesimama juu ya mashua akionekana kujiandaa kusafiri.

Hii ni jengo la kisasa la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Malindi, jengo hilo ni jeupe na lina muundo wa kuvutia likiwa na mnara wa kudhibiti ndege upande wa kushoto.

Eneo la kibiashara la wazi, kando ya barabara, lenye vikapu na furniture . Vikapu viko vya ukubwa na maumbo mbali mbali, vingine vimening'inia, vingine vimeekwa juu ya meza.

Tuktuk yanye magurudumu matatu inatembea kwenye barabara yenye lami. Juu ya barabara kuna daraja ya kupita kwa miguu ikiwa na ngazi za bluu na muundo wa chuma. Kando ya barabara kuna miti na majengo yasiyoonekana vizuri.

Mandhari ya ufukwe wakati wa machweo na jua likiweka mwangaza mzuri juu ya maji na mchanga. Mawimbi madogo yanavunjika ufukweni na boti kadhaa zinaonekana zikielea mbali na baharini.

Treni nyeupe na michirizi ya nyekundu na manjano imesimama kando ya jukwaa. Mwanaume mmoja amesimama akitazama treni akiwa amevaa shati la njano na suruali nyeusi. Juu ya jukwaa kuna paa la kisasa lenye rangi ya machungwa linayotoa kivuli.

Kundi la watu watatu wakiwa wamevalia jezi za raga zenye rangi nyekundu na kijani ambazo zinafanana na rangi za timu ya raga ya Kenya. Mwanamume mmoja katikati ana rangi ya bendera ya Kenya zilizochorwa usoni.

Ndege ya Kenya Airways yenye rangi nyeupe na alama nyekundu ikiwa imeegeshwa kwenye uwanja wa ndege, na kuunganishwa na air bridge kwa ajili ya abiria kuingia au kutoka. Wafanyikazi wa ardhi wanaonekana wakiendelea na shughuli zao karibu na ndege.

Hili ni eneo la ndani ya duka ambapo safu ya televisheni za kisasa zimeeka kwenye rafu ndefu. Televisheni ya mbele kabisa inaonyeshana picha ya mandhari ya kijani kibichi na mlima. Sakafu ni ya maru maru meupe na kuna njia katikati.

Wachezaji wote wamevaa jezi za rangi ya chungwa lenye michirizi mweusi na soksi za manjano. Wanaonekana wakiwa wanashangilia bao. Nyuma yao kuna jukwaa kubwa lililojaa mashabiki.

Maandhari haya ni ya bahari wakati wa machweo. Anga limejaa wawingu mazito ya rangi ya kijivu na blue . Lakini katikati, kuna mwanya ambao jua limeangaza.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye viti labda kwenye uwanja wa mchezo au tukio la uma. Mwanamke aliye katikati amevaa jezi nyekundu yenye maandishi Kenya Airways na sketi la maua.

Upande wa kushoto kunaonekana nyasi ya kijani kibichi na mti huku barabara ikiwa na lami na sehemu ya maji yaliyotwama kutokana mvua na kioo cha pembeni cha bajaji kinaonyesha tafakari isiyowazi ya mazingira.

Sehemu ya juu inaonyeshana treni nyeupe na rangi ya chungwa ikiwa imesimama kwenye jukwaa la kituo cha Mombasa Terminus. Inaonekana kama treni ya kisasa. Sehemu ya chini inaonyeshana treni nyingine pia nyeupe na rangi ya chungwa na nyekundu ikiwa inatembea juu ya daraja refu.

Mikono ya mwanamke ikiwa imepambwa kwa michoro maridadi ya hina. Michoro hiyo ina muundo tatu wa kijometeria na maua ikifunika sehemu ya juu ya mikono na vidole.

Shabiki amevaa vazi lenye rangi za bendera ya Kenya ana kitambaa cha kichwa chenye rangi inayofanana na miwani mikubwa ya jua. Anaonekana kupiga kelele kwa furaha huku akishikilia vuvuzela na bendera ndogo ya Kenya.

Mwanamme, labda kiongozi wa dini au kisiasa, akizungumza kwenye kipaza sauti mbele ya umati mkubwa. Amevaa nguo nyeupe na miwani ya jua, akionyesha uwezo wa kimamlaka. Nyuma yake, kuna hema nyeupe zilizopambwa kwa rangi za bendera ya Kenya.

Ndege la ushirika la Jambo jet limesimama uwanjani. Wafanyikazi kadhaa fulana za rangi ya njano. Gari ya kupandisha na kushukisha abiria imeangushwa kwenye ndege. Trekta ndogo ipo karibu na sehemu ya mbele ya ndege.

Mchanga mweupe na jengo lililojengwa kwa mti wa majani ya nazi inaonekana kama kibanda ama makazi ya kitamaduni . Paa lake ni la majani na kuta zake zimefunikwa na matawi ya nazi.

Timu ya mpira ya kikapu wakiwa wamevaa sare za bluu na nyeupe zenye nembo za KPA wakisherekea ushindi wao, wameinua kombe kubwa la dhahabu kwa furaha huku wengine wameshikilia kwa kuinua mikono yao juu.

Tingatinga kubwa la majano limebebeshwa kwenye trela ndefu yenye magurudumu mengi. Trela hiyo imepakiwa kwenye eneo ya sakafu ya matofali ya ufungano . Nyuma ya tingatinga kuna miti mirefu na anga la buluu lenye mawingu meupe.

Hii ni mandhari ya bahari kwa mbele mawimbi meupe yanapiga ufukweni huku maji ya bahari yakiwa na rangi ya kijani kibichi na bluu kwa umbali kuna boti ndogo ya uvuvi yenye mtu mmoja ndani yake.

Kuna mchanga mweupe na bahari yenye mawimbi madogo. Mchanga umefunikwa na kiasi kidogo cha bahari yaliyokaushwa. Hali ya anga linaonekana kuwa la wingu likionyesha hali ya hewa ya utulivu labda baada ya mvua kabla ya jua kali.

Jengo dogo jeupe lenye paa la nyasi likiwa limejengwa karibu na ufukwe mweupe wa mchanga. Jengo lina milango na madirisha linaonekana kuwa na ishara fulani, imezungukwa na mitende ya mimea mingi ya kitropiki na kwa umbali kuna mwamba wenye mimea.

Kifaa cha zamani yenye rangi ya kahawia , nyekundu chenye mpini kilichowekwa juu kwenye stendi ya chumba karibu kuna kuta mweupe wa jengo kifaa hicho kinaonekana kuwa na utaratibu wa kuendesha labda kwa kamba au kebo.

Boti mbili za kitamaduni zilizojaa watu zikiwa zimeegeshwa katikati ya maji ya buluu iliyo safi kabisa boti hizo zinaonekana kutumika kwa ajili ya usafirishaji wa watalii ama shughuli za uvuvi.

Mandhari hii ni ya kuvutia ya pwani, ikitazamwa kutoka chini ya paa la nyasi la jengo au ubanda. Kwa mbele mitembe ya mimea mingi ya tropiki yanaonekana. Kwa mbali kuna ufukwe mweupe wa mchanga na vibanda vingi vya kupumzikia.

Huu ni ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe na bahari yenye mawimbi madogo. Kwa mbele kuna kipande kikubwa cha gogo kavu kilichooshwa na maji. Katikati ya bahari, watu kadhaa wanaonekana wakiburudika, baadhi yao wakiwa wamepanda jetski na wengine wakiwa wamepanda mirija ya kuelea.

Mashua ya kitamaduni iliyojaa watu na karibu na ufukwe wa mchanga. Watu kadhaa wanaonekana wakishuka kwenye mashua huku wengine wakiwa bado ndani.

Ukuta umepakwa rangi nyeupe na sehemu ya chini kijani kibichi, kuna nguzo nyeupe zinazounga mkono paa la bati lenye miundo ya mbao, milango kadhaa yenye umbo la upinde inaonekana na mwanaume mmoja amesimama kwenye mlango mmoja akitazama nje.

Hili ni eneo ya bandari ambapo lori la buluu lenye kontena la mizigo jekundu limewekwa kando ya meli kubwa ya mzigo. Kwa mbele kuna barabara ya lami yenye mistari ya manjano na njia ya reli. Eneo hili lina ashiria shughuli za upangiaji na upakaji mizigo bandarini.

Hii ni kundi la waumini wakisali ndani ya msikiti, watu wengi wamekaa chini wakiwa wametazama upande mmoja, labda wakimskiza kiongozi wao au wakitekeleza sala wengi wamevaa kanzu na kofia nyeupe.

Hii ni bandari kubwa yenye shughuli nyingi kuna rundo la kontena za mizigo za rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye utaratibu. Kreni kubwa ya bluu inasimama juu ikionyesha shughuli za kupakia na kushusha mizigo kutoka meli.

Kuna vibanda kadhaa vya mapumziko vyenye paa za nyasi na viti vya mbao vilivyopangwa mbele ya bahari. Kwa mbali kuna mti mrefu ya mnazi na anga la mawingu. Mandhari inaonyesha eneo tulio la mapumziko, labda katika hoteli au mapumziko ya pwani.

Kundi la watu wazima na vijana, wamekusanyika nje mbele ya bango lenye maandishi Kenya African Union. Katikati ya kundi, mwanamume mmoja amevalia suti nyeusi na kofia nyekundu na anaonekana kupokea cheti kutoka kwa mwanamume mwengine.

Huu ni mandhari ya fukwe ya bahari yenye mchanga mweupe na safi. Kwa mbali kuna vibanda vya muhunzi vilivyojengwa kwa mbao na paa za makundi inayoonyesha muundo wa kienyeji na changamoto vizuri na mazingira ya pwani.

Ufuko wa mchanga mweupe na bahari tulivu. Upande wa kushoto kuna mwamba mkubwa uliofunikwa na mimea ya kijani kibichi. Upande wa kulia kuna jengo la kifahari lilio karibu na ufukwe likiwa na vibanda kadhaa vya kupumzikia.

Kuna watu kadhaa wamesimama kwenye corridor ya hospitali. Baadhi yao wakiwa wamevaa nguo zinazofanana na zile za wafanyikazi wa afya. Mlango mmoja upo upande wa kulia ukiwa wazi na mtu amesimama karibu nao.

Ufukwe mweupe wa mchanga ulioko kando ya bahari, upande wa kulia kuna miamba mikubwa iliyofunikwa na mimea. Upande wa kushoto kuna vibanda kadhaa vilivyojengwa kwa paa za nyasi na mitende mingi inayoonekana nyuma.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni, wanacheza nje wakiwa wamevalia mavazi ya rangi mbalimbali. Wanawake wamevalia sketi nyeupe zinazopambwa na blauzi za rangi. Huku wanaume wakiwa wamevalia mashati ya rangi machungwa na sketi ya blue .

Hii ni kundi ya wanaume, wengi wao wakiwa wamevaa nguo za kitamaduni za kiislamu kama vile kanzu na kofia za kufunika kichwa wakisali. Wengi wamepiga magoti, mikono yao ikiwa imeinuliwa kuelekea binginu kwa ishara ya maombi.

Hili ni jengo la kihistoria lenye kuta nne za mawe zilizozeeka na kuchakaa, ikiashiria kuwa ni la kale. Katika jengo hilo kuna mlango mkubwa wa kuingia uliopambwa na ujenzi wa kipekee wa jadi, na juu yake kuna eneo ililoandikwa maandishi ya kihistoria.

Hii ni eneo la ukumbi wazi lenye sakafu ya jiwe lililopambwa kwa kwa rangi ya kijivu. Kati kuna miinuko ya miti ya nazi yenye magomba marefu na yanapania juu.

Hii ni upakiaji ama upakuaji wa container bandari usiku. Korongo kubwa linaonekana zikishusha container jekundu ndani ya meli kubwa ya mzigo. Eneo la bandari limewashwa vizuri na taa zenye nguvu na kuna alama za barabarani kwenye lami.

Hili ni jengo la kisasa la kibiashara yenye maduka mbali mbali. Kuna magari mengi yaliyopakiwa kwenye eneo la maegesho lenye kihuri cha rangi ya beiji. Tuktuk mbili zenye rangi ya manjano, kijani na nyekundu njano zinasimama mbele ya jengo hilo.

Boti mbili zimeelea kwenye maji tulivu. boti kubwa iliyotengenezwa kwa mbao inaonekana kuwa ya kitamaduni na yenye mlingoti mrefu na paa la kitambaa.

Umati wa watu wengi wakiwa kwenye uwanja wa michezo. Wengine wao wamevaa nguo za yenye rangi ya bendera ya Kenya kuashiriana wameungana mkono na timu ya Kenya. Baadhi yao wameshika bendera ndogo za Kenya na mmoja anaonekana kupuliza vuvuzela ya kijani.

Mtumbi wa jadi wa mbao ukiwa umepumzika kwenye ufukwe wenye mchanga mweupe. Kuna makasi mawili yaliwekwa juu ya mitumbi. Nyuma yake kuna bahari yenye mawimbi madogo na kwa umbali, boti linaonekana likielea juu ya majini.

Bwawa la kuogelea lenye maji ya buluu yanayong'aa likiwa limezungukwa na mandhari ya kijani kibichi na mitende mirefu, kuna viti vya kupumzika vyeupe vikiwa vimepangwa kando ya bwawa, sehemu ya mbele inaoonyesha baadhi ya mimea ya mapambo na maua mekundu.

Hii ni sehemu ya nje ya uwanja wa ndege au eneo la mapokezi ikionekana kupitia dirisha. Kuna bango refu lenye umbo la wimbi ikiwa na rangi ya buluu na dhahabu.